Mandhari ya kutulia yapo chini ya minazi huku kwa umbali kuna nyumba nyeupe iliyoekezwa paa ya makuti inayovutia na vilevile usisahau kuwa kuna...

Mti umepandwa kando ya barabara ya miguu. Eneo zilizojengwa ghorofa nyeupe zilizoezekwa paa ya makuti ili kuleta mvuto.

Mbele ya mchanga wa bahari mweupe kuna mti iliyopandwa yenye kijani kibichi huku usisahau kuwa unatizama minazi na kando kukiwa na jengo lililoekezwa mikeka.

Mhudumu amejaza mifuko mitatu kwa viazi, bajia, sambusa, vitumbua na katlesi akaegezea ukwaju kwa kando ili kumridhisha mteja.

Kidimbwi chenye maji ya hudhurungi kiko na samaki wadogo na wakubwa wanaovutia mandhari ya kando hususan kwenye mahoteli.

Sambusa zilizopakwa pamoja na vipande vya limau, na maandazi makubwa laini yaliyopikwa vizuri, huku bakuli la mbaazi na kikombe cha chai vyote kwenye trei tayari kuandaliwa mezani kwa sababu ya kiamsha kinywa.